Nguzo hizi za chuma na zilizo pana na refu kwa kimo zimetumika katika kupitisha nyaya za stima zilizofuatana kwa mpangilio kuelekea sehemu tofauti. Mara nyingi kamba hizi hutumika katika kubeba voltage nyingi ya stima na kusafirishwa kwa vituo vya umeme.

Watu wakutengenenza stima wanaonekana wakivuta nyaya. Mmoja ako upande wa juu ilhali mwengine anamsaidia kushika lile ngazi. Kuna aina ya mti iliopandwa kwenye ua la jengo. Pia kuna maua yanayoonekana.

Hii ni mojawapo aina ya usambazaji wa umeme, unasaidia sehemu nyingi waweze kupata mwangaza. Biashara nyingi na pia usafiri wa kisasa unahitaji stima. Kiwanda hiki kimejengwa kando na makazi ya watu kwa sababu ya hatari nyingi.

Kiwanda hiki cha stima kinaonekana katikati mwa bonde la umma. Pia barabara nyingi zinazoelekea huko ni maridadi na iliyo na mpangilio. Isitoshe moshi nyeupe yatoka kutoka huko. Mazingira haya yanazungukiwa na vichaka.

Soko hili ni la kuuza bidhaa tofauti kama vile , Viazi, nyanya ,vitunguu, mayai, karoti, na mboga ya kijani kibichi ya kupendeza sana .Kuna mtu aliyevalia shati nyeupe amesimama kando.

Mnyama huyu anayetulia juu ya jiwe ni simba. Anapatikana katika mbuga la wanyama ambapo watalii hutembea kujionea aina tofauti ya wanyama. Kuna vichaka vidogovidogo vinavyoonekana, na pia kwa umbali tunaona vyumba vya ghorofa vinavyoonekana.

Ndege hawa wawili wenye miguu mirefu ni wa kupendeza. Rangi zao za madoa ni za kuvutia mno. Kuna vichaka hapo kando vinavyoonekana vya kijani kibichi. Pia kuna nyasi iliyokauka. Wamesimama juu ya mchanga au mawe.

Ndege huyu aliye na miguu mirefu na shingo ndefu anavutia watalii nchini. Anapatikana katika mbuga la wanyama. Mahali hapa ni tambarare ambapo hakuna mjengo wowote unaonekana. Kwa umbali tunaona vyombo vinavyoonekana. Kuna mti mmoja hapo kando ambayo ni ya kijani kibichi.

Mbuga hili la wanyama lina aina tofauti ya wanyama. Kwa ukaribu tunaona ndovu wanaotembea kuelekea upande mmoja. Gari hili lililoegeshwa ni la kubeba watalii ambao wamekuja kutembea mahali hapa. Watu wengi hutembea huku ili kujionea wanyama tofauti, tofauti.

Wanyama hawa wenye shingo ndefu wanapendeza sana, wanapatikana katika mbuga la wanyama. Wanaleta watalii nchini na pia kufanya rasilimali ya utalii kuendelea. Kwa umbali tunaona vyumba vya ghorofa vinavyoonekana.

Mama huyu aliyeshikilia matunda kwenye mkono wake anaonekana akitabasamu. Ametandika shuka la rangi nyeupe chini ili aweze kuketi. Kuna maua ambayo ameekelea kando yake. Ameketi chini ya mti mkubwa sana ulio na kivuli. Kuna miti mingine yanayoonekana.

Mandhari haya ni ya kupendeza. Kuna watu wanaofanya mazoezi. Watu wawili wanaonekana kusimama ili kuwaongoza. Kuna kiti na baiskeli pia yanaonekana. Kuna miti ya aina tofauti katika mandhari haya. Pia kuna uwanja unaopendeza sana.

Watu hawa waliovalia sare rasmi wanafanya usafi katika sehemu hii, kuna vyumba vya mabati vinavyo onekana katika upande mmoja wa barabara pia kuna nyaya za stima zinazo onekana, watu hao wanaokena kuwa na shughuli nyingi kufanya usafi.

Watu hawa waliovalia viatu vya mvua wamo katikati ya maji. Maji yenyewe ni machafu sana. Kuna taka mingi yanayofagiwa humu ndani. Taka nyingine zimerundikwa upande ule mwingine zikichomwa. Kuna nyumba zinazoonekana. Watu hawa wanafanya kazi kwa bidii sana.

Sehemu hii ni kwenye makaazi duni kuna vyombo vingi vilivyojengwa kwa ukaribu sana maji ya taka yanapita karibu kati kati ya vyumba hizi watu wa eneo hili wana adhari ya kupata magonjwa aina ya kipindu pindu watoto hawana mahali pazuri pa kucheza.

Wanyama hawa watatu ni swara, wanaopatikana kwenye mbuga la wanyama .Aina nyingine ya wanyama wanaonekana katika ,upande ule mwingine .Miti na milima yaonekana kwa umbali .Wanyama hawa huleta fedha nchini , kupitia njia ya utalii.

Wanyama hawa wanaitwa ndovu. Wanapatikana katika mbuga la wanyama. Kuna watalii walootembea sehemu hii ili wapate kujionea. Wanapendeza sana. Watu waliovalia nguo za kijani kibichi wamesimama kando yao wakiwaelezea watalii hao kuwahusu.

Bustani hili lililo maridadi ajabu lina miti aina tofauti. Nyasi zilizo mbali hapa ni za rangi ya kijai kibichi. Pia kuna mbuni mkubwa alio wa kijivu na kando yake kuna swara anayeonekana ukitazama mbele yake.

Nyumba hizi zimejengwa kwa mabati na zimewekwa kwa ukaribu sana. Maji ya mvua yanapita karibu na makao haya. Watoto hawa wanashindwa kuvuka upande ule mwingine. Kuna hatari kubwa ya usalama katika watoto hawa. Wengine ni wadogo mno na wanaweza wakasombwa na mafuriko. Wanaonekana kuelekea sehemu nyingine kutafta uvukio.

Nyuma ya jengo hili ni daraja lililojengwa kwa kutumia mawe, mchanga na simiti. Nguzo zake zilizo ndefu na pana zinatumika kushikilia uzito wa kiunzi hiki. Chini yake kunaonekana uwanja tambarare na yenye nyasi nyingi. Barabara kama hizi hupatikana mjini.

Mtu huyu anafanya biashara ya kuuza maji. Anatumia mkokoteni kufanya kazi yake. Huwa anasambaza maji kwa wafanyibiashara au hata walio na shida ya maji. Kuna walio na shida ya kulipa deni yao na hivyo basi wakanyimwa maji, ipo itawalazimu kununua kutoka kwa watu hawa.

Mazingira haya ni mji ulio chafu. Umwagaji wa taka kwa wingi karibu na mto ni uharibufu unao onekana hapa. Msongamano ya maghorofa yanakaribiana sana na vibanda vilivyojengwa kwa mabati iliyozeeka. Kuna hatari kubwa ya magonjwa yanoyo husiana na uchafu.

Mazingira haya ni kwenye maisha duni. Hapa nyumba iliyojengwa kwa kutumia matope imeingia maji yaliyosimama. Nyumba lenyewe liko kwenye hali duni zaidi. Maji haya yanaweza kusababisha magonjwa hatari kama vile kipindupindu. Kuna jengo moja la ghorofa na la mawe mengine mengi yaliyo kwenye hali mbaya.

Twiga hawa watatu wanafurahia mandhari haya masafi. Kuna miti mirefu yaliyonawiri na ndio chakula chao. Wanapendeza kwa macho na pia huvutia watalii nchini na pia nje ya fremu. Wanapatikana kwenye mbuga la wanyama, wana shingo mirefu ajabu.

Huyu ni mnyama aina ya twiga anayepatikana kwenye mbuga la wanyama. Lina shingo mrefu na unaomsaidia kufikia majani yaliyo juu zaidi. Watoto wa shule nyingi huwa wanatembea kwenye sehemu hizi ili kupata kuona aina tofauti ya wanyama kama huyu. Lina rangi la kupendeza.

Mbuga hili lililo maridadi lina vichaka vingi na barabara iliyopana inaonekana ikipita katikati ya bustani hili. Hayawani muhimu kama pundamilia wamesimama barasteni wakipunga upepo, angalabu msitu huu uko katikati wa uwanja tambarare.

Kidanga huyu anaonekana mchangamfu katika kichaka hiki kilicho na nyasi kidogo. Anakimbia kuelekea pande ya mbele. Nyuma yake kuna mimea mingine iliyo kijani kibichi. Mtoto huyu wa ndovu ni wa rangi ya kijivu na amejaa vumbi sehemu yake yote ya mwili.

Mazingira haya yana ashiria mafuriko wa majengo yaliyo fanyika katika sehemu hii yenye maakazi duni. Nyumba moja iliyo jengwa kwa matope yanaonekana kufagiliwa kwa maji. Kando yake kuna miti ambayo husaidia kushikilia udongo pamoja ili kuzuia mnyenyeko wa udongo.

Huku ni kwenye sehemu ya maisha duni. Kuna vyumba vilivyo vya hali mbaya na watu wanaotumia maji machafu kufua nguo zao. Tunapoona maji hayo si mazuri kwa matumizi yeyote. Kuna hatari kubwa ya kupata magonjwa katika sehemu hii. Shamba nyingi zimejengwa kwa kutumia mabati.

Wamama hawa walio kwenye foleni wengine wamebeba watoto wanapokea msaada wa viti mbali kutoka eneo hilo lao. Aliyevalia nguo ya njano ni wa umri mdogo. Mazingira haya ni ya vijijini. Kuna mti unao apa wamama hawa kivuli kutoka kwa jua lililo kali. Wanaonekana kuwa wenye subira.

Mvua ulionyesha kubwa umesababisha mafuriko haya. Kuna vyumba vilivyojengwa karibu na mto huu, upande mmoja una vyumba vimetengenezwa kwa kutumia mawe na mwingine ni vyumba vya matope. Panaonekana kama sehemu ya maisha duni. Taka imemwaga sehemu hii na itafanya maji haya yawe na uchafu mwingi.

Sehemu hii ni kwa vibanda. Kuna vyumba vingi vilivyojengwa kwa ukaribu sana. Hapa hali ya maisha huwa ngumu. Hali ya usafi huwa chini zaidi. Maji pia huwa shida kwasababu ya uchafu mwingi. Pia magonjwa kama kuhara na kutapika huwa tatizo kuu.

Mandhari haya yanapendeza sana. Kuna njia iliyo safi na iliyotengezwa kwa ustadi mno. Kando kuna maua ya kijani. Miti haya ni marefu na yanavutia. Kwa umbali tunaona mtu anayetembea kwa mguu. Miti mingi hapa ni ya kiasili. Mahali hapa ni pazuri kwa matembezi.

Watu hawa wanasafisha mto. Wanatoa taka kutoka kwenye maji. Taka hii yaweza kuleta madhara mengi kama vile magonjwa na pia kufanya mazingira yawe machafu. Maji haya yanatumiwa na watu wengi sana ndio maana pana haja ya kuisafisha. Pale kando kuna lindi la taka.

Huyu ni ndege anayeitwa mwewe. Anatazama chini kwa makini akimngoja kifaranga au kuku wadogo kuwanyakua. Kuangalia kidona chake ni mdege anaye kula aina ya nyama na huwa na subira kila wakati, amemtegea mtini.

Huyu ni mnyama anayeitwa fisi. Hupatikana kwenye sehemu ya kichaka na hula nyama. Hutokea wakati giza linapoingia na hutembea kwenye vikundi. Humla mtu au mnyama kwa kukata mshipa wa damu kwanza kabla ya kumla sehemu nyingine. Huwa wanatoroka kutoka kwenye mbuga la wanyama.

Huyu ni aina ya mnyama anayeitwa swara. Anaenda kwa kasi mno. Huwa wanaleta watalii nchini kwetu. Pia nyama yake huwa inaliwa. Anaonekana kuwa kwenye mbuga la wanyama. Ana pembe mawili marefu ambayo anaweza kutumia kujikinga.

Wanyama hawa wa porini wanatembea kwenye vikundi. Wanapatikana kwenye mbuga la wanyama. Wanavuka maji kuenda sehemu ule mwingine; huwa kivutio cha watalii nchini. Huwa na pembe mawili makali na huenda kwa mwendo wa kasi mno. Hupatikana kwenye nchi jirani ya Tanzania.

Jengo hili ni la bunge la Kenya. Linapatikana kwenye mji kuu la Nairobi. Kuna bendera unaopepea kule juu kuonyesha kwamba huu ni sehemu muhimu. Magari yameegeshwa karibu na miti zilizopandwa mle ndani. Kuna kuta linalozunguka sehemu hii kutoa usalama. Hakuna magari ya usafiri yanayopita mahali hapa. Kwenye mlangoni kuna ulinzi wa hali ya juu.

Miti haya yanapatikana kwenye misitu midogo. Huwa yaliwa na wanyama kama vile twiga, mbuzi na wengine. Kuna nyaya za stima zinazoonekana. Aina nyingine za miti hizi hutumiwa kama dawa ya kiasili. Aina ya mti ulio mrefu huwa yapatikana kwenye sehemu kame.

Huu ni mkokoteni na umebeba mitungi za maji. Mtu anaonekana akiweka maji inayotoka kwa wingi. Sehemu hii kuna shida ya maji ndio maana wachuuzi wanatumia fursa huo kufanya biashara zao pia huenda maji wanaopata sio salama kwa matumizi itawalazimu kununua maji masafi.

Vijana hawa wanaonekana kufurahia kazi yao wanafanya kazi ya usafi wa mazingira wamevalia mavazi yanayoonyesha kwamba wamo kazini, wengine wanaokota taka ilhali wengine wanachukuwa picha. Wanataka kuwa na mandhari safi.

Maji ya taka yanatiririka na kuna lori linaloonekana kumwaga takataka kwenye sehemu lile. Kuna mtu mmoja anayetembea akiwa amebeba mfuko kwenye mkono wake. Watu wengine wameketi karibu na maji ya taka wakisubiri kuokota takataka.

Mama aliyeinama na aliyevalia nguo nyeusi anaeka mchanga kwenye shimo linalopandwa mti. Pia kuna askari aliyeshikilia chombo cha kumwaga maji ya rangi ya samawati anaonekana akimsaidia. Wawili waliovalia suruali ndefu wamesimama, mmoja wao akichukua picha.

Hawa ni wanyama aina ya twiga. Wanapatikana kwenye mbuga la wanyama. Maumbile yao huwavutia watalii nchini na pia kutoka nje ya nchi. Huwa mojawapo ya kivutio katika nchini. Wazungu wanatoka kwao ili waweze kutazama hawa twiga. Rangi yao ya madoa yanvutia mno.

Huku ni sehemu ya vibanda na hapa ni mahali pa kumwanga taka. Watu wengi huku hawana makao, kuna waliotengeneza chumba chao kwa kutumia karatasi za taka ilhali mwingine akiwa amelala juu ya uteo. Pia kuna wanaokuza takataka kwenye upande huo mwingine, na haya yote yana madhara kwenye afya yao.

Wanakijiji hao waliokalia viti kwenye chini ya mti wamo mkutanoni. Aliye mbele ni chifu wa eneo hilo, anawapa maelezo kuhusu jambo fulani. Mtu aliyevalia shati ya samawati na suruali ndefu ya rangi nyeusi anasimama kwa kukosa kiti. Kuna magari yaliyoegeshwa upande wa nyuma.

Bomba hili la maji limewekwa ili kuzuia uharibifu wa barabara wakati wa mvua. Mtu huyu aliyeinama anachimba vizuri ili kusiwe na shida yoyote wakati wa mvua kubwa. Njia nyingi huwa hazipitiki kwa sababu ya maji iliyosimama kwenye barabara.

Huyo ni mnyama aina ya chui, ana rangi ya madoadoa ana kucha na pia meno makali sana. Anakimbia kwa kasi mno. Huwa anapatikana kwenye mbuga la wanyama lililo na ua mzuri kwa sababu ni mnyama hatari sana. Chakula chake ni aina yoyote ya nyama. Ametoka kwenye kikundi kimoja na paka.

Aina ya mti huu unapatikana kwenye sehemu kame na ni wa kiasili, pia lina miba midogo, chini yake kuna mimea mingine, sehemu huu ni mahali tambarare, kule juu tunaona mawingu ya rangi tofauti, wanyama kama vile twiga wanapatikana sehemu hii.

Sehemu hii ni maji iliyojaa takataka. Uchafu umetapakaa kila sehemu. Watu wanaoishi mahala hapa wamo kwenye hatari ya kuambukizwa magonjwa kama malaria inayoletwa na wadudu wanaoitwa mbu. Makaazi yao ni kwenye maji iliyosimama. Pia kuna maradhi mengine kama vile kipindupindu.

Watu hawa wawili wanaonekana kufurahia maporomoko hayo ya maji. Msichana aliyevalia nguo nyekundu anachukua picha kando ya mandhari hayo yanayovutia. Kijana aliyevalia fulana yenye rangi mchanganyiko wa weupe na weusi anatazama ile picha.

Wanafunzi ambao wanatazama mwalimu wao akipanda mti. Wanashabikia mambo ya kulinda mazingira. Walimu wao anawaonyesha jinsi ya kupanda na pia kuelimisha kuhusu upanzi wa miti. Pia huenda wanasoma kuhusu somo la ukulima.

Hawa ni wanyama aina ya ndovu. Wanakula majani. Hua wanavutia watalii nchini kila mara. Watu hutoka mbali kufika kuwatazama. Hawa ni miongoni mwa wanyama tano wakubwa ulimwenguni, na wenye kubeba mimba zao kwa muda mrefu zaidi duniani.

Msichana huyu anaonekana kufurahia mandhari alio. Ameketi huku akiwa ameshikilia glesi iliyo na kinywaji, na hapo amekaa mbwa wake aliyemponga kwenye shingo. Nyuma yao kuna aina tofauti ya miti. Kisanduku chake kinaonekana kuwa na vitu kadhaa ndani.

Wanawake hawa watatu wamevaa nguo za kiasili zinazopatana na utamaduni wao. Wanacheza na kufurahia ngoma iliyopakwa mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi. Wanaonekana nje ,nyuma yao kuna miti.

Wanyama hawa ni punda milia na huwa wanapatikana kwenye mbuga la Nairobi. Wana rangi ya mistari ya nyeupe na nyeusi. Wamesimama katikati ya barabara. Kuna mimea aina ya nyasi na miti pia kwa umbali tunaona milima midogo. Watu hutembea kwenye mbuga ili kuwatazama wanyama hawa.

Mandhari haya ni ya mjini ambapo kuna watu wanaokwenda kwenye mashuguli zao. Kuna gari lililoegeshwa ili watu waweze kuingia mle ndani. Mama aliyevalia nguo ya rangi nyekundu ndiye makanga katika hili gari, anategea abiria waingie kwenye basi.

hili ni barabara kuu, kuna magari ya aina tofauti, kuna magari ya kibinafsi na za umma. Kuna malori pia za kubeba mizigo. Pale mbele tunaona kivukio ambacho watu hutumia kuvuka upande moja hadi mwinginne. kandokando ya barabara kuna maua mengi ya kupendeza.

Magari hata ni ya aina ya mabasi na ni ya kubeba abiria. Basi moja limebeba abiria wengi sana mle ndani. Kuna watu wanatembea katikati ya barabara. Mtu mmoja aliyevalia shati ya samawati anaonekana akisimama. Kando ya barabara kuna miti ya kijani kibichi yanayoonekana . Pia kuna ghorofa linaloonekana Kwa umbali.

Hili ni barabara kuu ambapo kuna magari tofauti. Pande zote mbili kuna magari aina ya lori na pia kuna mabasi. Kuna mtu wa pikipiki anayeonekana akipita. Katikati ya barabara kuna ng'ombe wanaonekana wakitulia. Pale mbele tunaona ufukio ambao unaonekana. Kando kando ya barabara kuna vyumba vya ghorofa vinavyoonekana pia.

Ng'ombe hawa walio katikati ya barabara wanaonekana kufurahia mandhari haya. Kuna magari yanayopita katika pande zote mbili. Pia nyumba za ghorofa zinaonekana zimejengwa kando kando ya barabara hii. Kuna kivukio ya samawati iliyoonekana katika upande wa mbele.

Huko ni sehemu ya mji. Kuna watu wanaofanya shughuli zao za kila siku kuna mabasi yaliyopangwa kwenye barabara hiyo. Mijengo tofauti yanaonekana kwa umbali na pia kwa ukaribu. Msichana aliyeshikilia kitu kwenye mkono wake anatembea kwa haraka sana.

Gari hili la rangi nyekundu na lililoegeshwa linategea abiria. Lina mchoro wa simba katika sehemu wake wa nyuma. Kuna vyumba vya ghorofa vinavyoonekana na nyaya za umeme zilizopita sehemu ya juu. Watu wengine wengi wamo kwenye shughuli zao za kila siku. Kuna maji iliyosimama kwenye barabara hii.

Hili ni barabara kuu ambapo kuna sehemu tatu ya njia. Kulia, katikatina kushoto. Kunayo tofauti ya magari lakini mengi za kibinafsi. Kuna uvukio unaotumiwa na watu kuenda upande mmoja hadi mwingine na limejengwa juu ya barabara kuu. Kuna miti kando kando mwa barabara.

Humu ni jijini ambapo kuna shughuli nyingi zinazoendelea. Kuna mama aliyevalia kofia na suruali ndefu nyeusi, ameshikilia bao lenye maandishi. Maelezo hayo yanaonyesha bei na mahala basi laelekea. Kuna mabasi mengine yanayotegea abiria. Miti na mijengo ya orofa yanaonekana.

Barabara hii imejengwa kwa ustadi mno. Kuna njia mbili katiaka barabara moja na inayo fanya magari yaende kwa wingi bila mchangamano wowote. Kuna ufukio ulio pale mbele na pia kando kuna kichaka kilicho na aina tofauti ya mti. kwa umbali kuna jengo kubwa la ghorofa linaloonekana.

Polisi hawa watatu wanashika doria wanahakikisha kwamba kila mmoja anafuata sheria ,mtu wa pikipiki anapita karibu nao kuna mabasi mawili yanayoonekana, kuna vyuma vya ghorofa yaliyo upande mwingine miti yamepandwa kwenye kando kando ya barabara, gari moja aina ya basi halina abiria mle ndani.

Basi hili maridadi lililoegeshwa mahali hapa ni la mchanganyiko wa rangi kijani kibichi na nyeupe, ghalibu ni la kubeba abiria. Kando yake kuna vyumba vya ghorofa vilivyo vya kibiashara. Mazingira haya yanaonyesha ya kwamba sehemu hilo ni jiji lililo kuu.

Sehemu hii ni kwenye mjini. Kuna shughuli nyingi zinazoendelea. Watu wengi wanatembea huku wengine wakifanya biashara zao. Kuna mama anaye uza aina tofauti ya begi, na anazungumza na mnunuzi ili amshawishi kununua. Kuna mtu aliyevalia nguo lenye rangi ya samawati anabeba mzigo kwenye mabega. Kuna basi lililo egeshwa.

Kwa mbali kunaonekana jumba kubwa lililo la gorofa nyingi kando yake kuna kituo cha basi kilicho cha rangi ya kuvutia mno ya samwati na ya kijani. Barabarani mna watu wengi walio na shughuli zao tofauti. Maeneo haya mara nyingi huwa ni ya mjini, pia kuna mabasi yaliyoegeshwa.

Polisi hawa wamo nchini kushikilia doria. Watu wengi wamo kwenye shughuli zao tofauti. Mabasi haya mawili yamesimama kwanza ili gari la kibinafsi lifije. Kuna dereva wa pikipiki anayebeba abiria. Kuna miti ya kijani na vyumba vya ghorofa vinavyoonekana pande zote.

Gari hiki la usafiri la rangi ya kijani limebeba mzigo katika sehemu yake ya juu. Madirisha yake yana mapazia yaliyofunika sehemu ya ndani. Kuna nyumba za ghorofa zilizo upande mwingine. Nyaya za umeme zinapatikana katika sehemu ya juu. Kuna basi lingine lilio upande wa nyuma.

Barabara hili kuu lina magari tofauti za binafsi usafiri na pia pikipiki. Kuna sehemu ya kupakia, gari hili aina ya lori na enye sehemu ya mbele ya rangi ya manjano ni la kuvuta maji. Lililo nyuma ni gari ya umma ambapo kuna makanga anaye ning'inia kwenye sehemu ya lango ya gari.

Kwenye barabara hii kuna magari tofauti, gari lililo kubwa na lina kifaa fulani katika sehemu yake ya nyuma, linatumiwa katika ujenzi wa manyumba makubwa. Kuna gari la binafsi na pia za usafiri wa umma. Kuna alama inayoonyesha ishara ya barabara ya watu kuvuka. Kuna polisi anayesimama wima katika barabara hii.

Humu ni sehemu ya mjini ambapo kuna shughuli nyingi zinazoendelea. Kuna mtu aliyevalia nguo ya samawati anasukuma mkokoteni. Kuna wengine waliopakia mikokoteni zao ilhali wakipiga ngumzo. Nao kuna wanaotembea kuelekea shughuli zao. Mabasi mengi ya usafiri yamepangwa. Kuna mama anayepita katikati ya gari ya aina ya lori na basi.

Basi hili la rangi la samawati limeegeshwa kando ya barabara. Mtu aliyeshikilia mbao lenye maandishi maalum ya usafiri na bei amesimama karibu naye. Watu wengine wako kwenye safari zao. Kwa umbali tunaona jumba la ghorofa na kando yake kuna basi lingine. Pia kuna miti ya kijani yanayoonekana.

Magari haya ya usafiri yamaegeshwa huku wakisubiri abiria, gari hili lenye kibao juu na lilo na maandishi yaliyoonekana kuwa la kwanza mvua kubwa umenyesha ndyo sababu hatuoni watu wakitembea, watatu waliosimama wanasubiri watu watakaopanda kwenye magari.

Mabasi haya ni ya rangi ya samawati na ya michoro mingi. Yanabeba abiria. Limeegeshwa ili watu waweze kuliabiri. Mama aliyesongwa nywele ndefu anatazama nyuma. Pia kuna vyumba tofauti vya ghorofa. Mchoro mmoja ulio kwenye basi unaonyesha msichana akimumunya peremende.

Askari wanasimama barabarani ili magari na pia watu wapite bila msukumano wowote. Wanashika doria ili sheria za barabara ziweze kufuatwa. Kijana aliyebeba begi anatembea kwa haraka sana. Hapa ni jijini ambapo kuna watu wengi, na vyumba vingi, na pia mchoro.

Haya ni magari ya usafiri wa uma. Kuna mabasi ya rangi nyekundu na mengine ni yale yamebeba abiria kumi na wanne. Kuna watu wanaotembea. Kando kuna vyumba vya ghorofa. Magari hayo yana maandishi yanayoonyesha sehemu ya usafiri.

Magari haya matatu ya usafiri yanafanana michoro na maandishi. Watu wengi wamo kwenye shughuli zao, kuna wanaotembea ilhali, wengine wakiwa wametulia, kuna nyumba tofauti za ghorofa katika sehemu moja, pia kuna taa za barabara zinazoonekana.

Magari haya ya usafiri yamepangwa na mipangilio. Huwa yanabeba idadi ya watu kumi na wanne. Kila gari limewekwa kibao linaloonyesha bei ya usafiri. Mtu aliyebeba begi jeusi anatafuta gari ambalo inamfaa. Mbele kuna gari aina ya basi ya rangi nyekundu.

Hapa kuna msongamano wa magari. Kuna aina ya kibinafsi na ya usafiri. Watu wanatembea kuenda shughuli zao, mmoja aliyevalia shati nyekundu anabeba maji kwenye bega lake. Miti ya kijani yamo kwenye kando ya barabara. Pia kuna mijengo ya ghorofa upande huo.

Gari hili la abiria laweza kubeba watu kumi na wanne. Kwenye juu kuna kibao chenye maandishi ya bei na mahali pa usafiri. Kuna watu walioabiri gari hilo. Kuna chumba vilivyo kando na mti wa stima unaosambaza nyaya za umeme sehemu hizo.

Hapa ni barabarani panapo mlolongo wa magari. Kuna lori inayojaribu kupita magari haya mengine. Kando ya barabara kuna mijengo ya ghorofa. Taa za barabarani zinaonekana zikiwa zimefuatana unyo kwa unyo. Pia kuna mtu anayeonekana akipeleka pikipiki lake.

Hii ni barabara kuu ambapo kuna magari za usafiri na za kibinafsi. Basi lililo la manjano laonekana kusababisha mlolongo wa magari. Kwenye barabara kuu ya upande wa juu kuna taa za barabara za ulinzi. Pale mbele kuna mti wa kijani ulionawiri vizuri.

Magari haya yamo kwenye msongamano. Kuna aina tofauti kama vile lori, gari za binafsi na pia zile za usafiri wa umma. Katikati mwa barabara mna taa za usalama. Kando kuna miti yaliyopandwa karibu na ua, kuna watu wanao tembea.

Mkokoteni limewekwa mbele ya gari likingoja mzigo. Watu wanaingia kwenye magari ilhali wengine wanatembea miguu. Mtu aliyevalia shati ya chungwa anaonekana akisoma majina ya watu waliolipa nauli zao. Kando kuna duka nyingi zinazouzwa bidhaa tofauti.

Pikipiki imeegezwa kando ya basi na kuna watu wawili wanaojadiliana kwa karibu sana. Mtu mmoja ameshika kibao ambalo lina maandishi ,abiria wanangoja basi kuondoka. Kando pia kuna maandishi yanayoonyesha kaunti ya Nairobi na mtandao wa bure.

Mabasi haya ni ya kusafirisha abiria. Basi la kwanza lina michoro mengi, mbele ya hilo basi kuna mtu anayebeba mzigo kwenye bega lake. Kuna watu wengine wanaotembea kwenye barabara. Upande ule mwingine kuna vyumba vya ghorofa.

Basi hili limeegeshwa kando ya barabara ili kuipa watu nafasi ya kuiabiri. Kando yake kuna kibao kinachotoa maelezo kuhusu mahala pa usafiri. Kuna miti ya kijani iliyopandwa karibu na barabara. Watu wengi wanaonekana kuendelea na shughuli zao.

Basi hili la abiria lina michoro na limeandikwa mfalme .linasubiri abiria. Kuna msichana aliyevalia nguo nyeupe anapita karibu na hili gari. Watu wawili waliovalia nguo za rangi moja ni wahudumu wa hili basi. Wanasubiri abiria waingie mle ndani. Kuna mti unaonng'inia kwa ukaribu sana.

Barabara hili kuu lina aina tofauti ya magari, kuna yaliyo kwenye upande wa kulia na mengine kwenye upande wa kushoto. Kuna magari aina ya kibinafsi na yale ya usafiri. Tunaona lori la kubeba mizigo kwenye upande mwingine. Kando ya barabara, kuna miti cha rangi ya kijani na yaliyopangwa kwa mpangilio.

Magari haya ya binafsi yanaonekana kuwapa wapita njia nafasi ya kupita. Askari wako mbioni kushika doria. Mabasi nayo yanapita upande ule mwingine. Kuna taa za barabara kwenye sehemu hii .Kuna vyumba vya ghorofa katika pande zote mbili.

Hili ni barabara kuu ambalo lina njia tofauti za magari. Kwenye upande wa kulia katikati na ule wa kushoto. Aina tofauti ya magari yanatumia vivaroga sahihi kuna uvukio unaotumiwa na watu kupita upande mmoja hadi ule mwingine. Huu unasaidia kuepuka ajali nyingi.

Haya ni mabasi ya kubeba abiria watu wanaonekana wakiabiri gari , kuna mama aliyevalia sketi nyeusi na nyuma yake kuna mwezake aliyevalia suruwali ndefu ya rangi ya kijjivu wanavuka barabara kuna makanga wa gari anashawishi abiria ili aweze kupanda gari pale kando miti ya kijani kibichi .

Ni wazi kwamba katika makao hayo kuna uchafu wa mazingira. Taka ya aina tofauti yanaonekana kutapakaa mahali hapa. Kuna hatari kubwa ya kupata magonjwa yanayohusika na uchafu kama huu. Ukuta wa mawe umezingira sehemu hii.

Gari hili lina kifaa kinachotumiwa kuchimba kisima vya maji. Kuna sehemu yaliyo kame na mvua huwa shida kwao, na hivyo basi inawalazimu kutumia maji inayotoka kwenye shimo. Serikali inafanya juhudi katika maeno yaliyo kame kawapa visima vya maji.

Mazingira haya ni machafu kwa sababu ya taka yaliotapakaa kila mahali. Yanafaa kuwa na mahali palipotengwa ya kumwaga uchafu. Haya yanaweza yakafanya watoto wakapatwa na maradhi tofauti kwa kucheza na kukaa vilivyo na uchafu mwingi.

Gari hili jeupe ni la kubeba .Pale juu kuna uchafu uliofungwa kwenye mifuko na watu wanaosaidia kukusanya taka hizo. Kuna jengo lenye maandishi ya hoteli lililo pale kando na pia watu wanaosimama karibu na duka.

Gari hili aina ya lori ni la kubeba takataka. Lina maandishi yanayoonyesha kuwa ipasavyo. Mtu aliyevalia kofia, anatembea karibu nalo. Juu limebeba uchafu zilizofungwa kwenye karatasi ya rangi nyeupe. Kuna mtu wa baiskeli kando ya barabara, upande ule mwingine kuna miti ya aina tofauti.

Watu hawa wana barakoa. Pale chini kuna wawili wanaoketi na nyanya aliyelala. Wanaaonekana kuugua kutoka jambo fulani. Chifu na maafisa wanachukua habari kutoka kwao pia kuwapa maelezo maalum. Pale pia kuna mtoto wa rika.